Mwanamke mwenye nywele za rasta amevaa barakoa ya bluu na nguo yenye madoa. Anaketi karibu na sanduku jeupe lenye alama za vaccine , na picha za sindano. Mkono wa mtu mwingine unaonekana ukimshika mkono wake.

Chupa ya kioo ina kifuniko cha bluu sehemu na kijani kibichi. Chini kuna msimbo wa mstari ya bluu na nyeusi. Chupa imewekwa juu ya uso wa kijivu wenye miwani midogo. Ndani yake kuna kitu ambacho hakionekanani wazi kabisa kutoka nje.

Wanajeshi wawili wamevaa sare za kijani na kahawia. Kofia nyeusi, mashine ya kuchimba manjano inafanya kazi katikati ya uwanda wenye nyasi za kijani. Majengo ya saruji yamezunguka eneo.

Muuguzi mwanamke amevaa uniformu nyeupe yenye mistari ya zambarau na ana shika mkono wa mchana mdogo. Mtoto amevaa gauni jeupe lenye maua ya machungwa na manjano. Ana harini, za dhahabu, masikioni.

Chumba kina rafu nyingi zinazojaa chupa za rangi mbalimbali na vikombe vya plastiki vyeupe. Kuna michoro ya sanaa imeegenezwa ukutani. Mmoja unaonyesha mti, mwingine mwanamke na watatu unaonyesha mtu mweusi.

Jengo limeanguka na kuharibika vibaya, watu wengi wamesimama juu ya magofu wakiwa wamevaa nguo za rangi mbalimbali. Timu ya uokozi ina mavazi ya kijani kibichi na manjano wanafanya kazi chini. Umati mkubwa umezunguka eneo hilo.

Mwanamke amevaa koti jeupe na ana nywele zimefungwa juu anashika sindano akimkaribia mtoto mdogo. Mama yake amevaa nguo yenye maua ya rangi mbalimbali na madoa meupe. Kuna karatasi nyingi kwenye ukuta na chombo cha samawati chenye alama ya stop mezani.

Daktari mwanamke amevaa nguo nyeupe, kofia ya mtandao na barakoa. Anashika kifaa chekundu cha dawa mkononi. Mtoto mdogo ameketi kitini cha buluu akiwa na mamake, aliye na nywele za dreadlocks. Kijana anabeba mchezo wa paka wa kikahawia.

Mwanamke wa wa jamii ya kifugaji amekaa kwenye kiti cha plastiki. Amembeba mtoto aliyejifunika kitenge chekundu chenye madoa meupe. Amevaa mapambo mengi ya shanga, bangili, pete, na kofia ya kitamaduni.

Jengo kubwa limeanguka na kua chungu cha mawe na vipande vya saruji. Watu wengi wamesimama barabarani wakiangalia uharibifu mkubwa. Mmoja amevaa jaketi la kijani kibichi yenye mistari ya kinga. Mwingine ana shati la buluu lenye mistari.

Moto mkubwa unaonekana kwa nguvu kana kwa nguvu katika msitu wenye miti mirefu. Miale ya moto ya njano na mekundu inawazuka juu ya huku, moshi mzito wa kijazanga. Mti mmoja una onekana wazi upande wa kulia.

Mtu amevaa shati nyeusi na apron nyeupe anashika chupa mbili za dawa za rangi nyeupe. Ameketi kwenye kiti cha plastiki cha bluu. Kuna kitambaa cheupe kilichowekwa pajani. Mikono yake inashika vizuri chupa hizo zenye lebo za maandishi.

Madaktari watatu wamevaa nguo za samawati na barakoa za bluu. Wanafanya kazi kwenye mgonjwa aliyeketi kitini cha hospitali. Mmoja amevaa miwani na wote wamefunika nywele zao kwa kofia za bluu. Chumba kina madirisha makubwa yanayonyesha majengo mengine nje.

Madaktari wawili wamevaa nguo nyeupe na bluu. Barakoa za kinga zimewafunika nyuso zao. Glavu nyeupe zimevaliwa mikononi mwa daktari. Kifaa cha mwanga kinamulikiza mdomo wa mgonjwa.

Chupa kubwa ya plastiki ina kicheko nyekundu juu, rangi ya bluu ya maji ndani yake. Debe nyeupe imeandikwa epilepsy medicine kwa herufi za giza za maelezo mengi yamo chini. Chupa hii ya plastiki ina mpango wa kubeba mkono upande mmoja.

Watu wengi wamevaa nguo nyeupe wamesimama kwa safu wa ndani. Nyma yao kunaonekana miti mingi ya mistitu na jengo la kahawia. Mazingira ya vijiji vyenye mti mkubwa upande wa kushoto.

Mtu mzima amevaa kofia nyeusi, fulana ya kijani na barakoa ya rangi nyeupe. Ye anashika mtoto wa mkono aliyevaa nguo nyeupe. Kuna jengo la mawe nyuma yao. Pia kuna alama za shirika za kimataifa zilizoonekana.

Mwanamke amevaa nguo za bluu na kofia ya rangi sawa, barakoa nyeupe mafunika uso wake, anasimama karibu na kiti cheupe chenye mikono ya kijani, skrini nyeusi inatundikwa juu, vifaa vyeupe vimesambaa mezani.

Chupa nyeupe ina kifuniko cha rangi sawa juu yake. Lebo ya kijani imeandikwa Ngiri Sugu na maandishi mengine chini yake. Chupa imewekwa juu ya uso mwekundu. Nyuma yake kuna vitu vingine vilivyopotoka.

Daktari mwenye barakoa ya blue ameketi mbele ya mgonjwa mwanamke, aliyevaa sweta nyeupe. Kati yao kuna kifaa cha kuoo kwenye meza ya samawati. Nyuma yao kunaonekana mapazia ya giza na vifaa vingine vya hospitali vyeupe.

Mwanamke anavaa pajama za waridi na kitambaa cha samawati kichwani. Anaketi na mvulana mwenye shati jeusi ambaye anashika mtoto mchanga aliyevaa nguo nyekundu na kofia.

Daktari mwanamume mwenye miwani anavaa koti nyeupe na shati la waridi. Anachunguza mkono wa msichana mdogo aliyevaa gauni jeupe lenye michoro ya kijani na kitambaa cha shingoni.

Mwanamke anavaa hijab ya kahawia na gauni refu la kijivu amesimama karibu na mapipa mingi za rangi mbalimbali. Kuna mapipa za kijani, manjano machungwa na mablue yaliopangwa nyuma yake.

Mtoto mdogo anyedungwa sindano mkono wake wa kushoto. Amevaa shati la manjano lenye mistari mieusi. Uso wake unaonyesha hali ya kuumia au kuogopa. Daktari au muuguzi amevaa glavu nyeupe za plastiki anamshika mkono.

Mikono imevaa glovu za kijani kibichi. Inashika chupa ndogo ya dawa yanye lebo ya waridi na sindano ya plastiki yenye alama za kipimo. Sindano ina sehemu ya wazi iliyojaa kitu fulani. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya kahawia iliyofifia.

Daktari mwanamke mwenye miwani anachunguza jicho la mgonjwa mwanamume kwa kutumia kifaa cha utafiti wa macho . Anavaa koti nyeupe ya hospitali na glavu za plastiki.

Naona mwanamke amevaa shati bluu kanga njano akiosha mkono kwenye tanki jeusi lenye alama za UNICEF. Mtoto mdogo amesimama karibu na kuna nyumba za mabati, mti mkubwa wenye maua mekundu, kiti cha kijani, ndoo nyeupe na mazingira ya kijiji. Anga la bluu yenye mawingu meupe.

Daktari wa meno mwanamke anavaa unifomu ya buluu, barakoa nyeupe na miwani ya kazi. Anashika kifaa cha mwanga chekundu cha kufanya matibabu ya meno kwa mgonjwa aliyejikunja kitandani.